Watu wazima waliyoketi katika viti kwenye shamba, wakisikiliza kwa makini mafundisho kutoka kwa mwalimu. Wakijifunza kusoma na kuandika au maarifa ya kilimo hali inayo inua uelewa kupitia maisha yao jumuishi kwa manufaa ya moja kwa moja.

Watu wazima wa jinsia tofautitofauti wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, wamesimama kwa makundi wakisikiliza kwa makini huku mmoja wao akizungumza kwa msisitizo, mandhari inayoonyesha juhudi za kuhamasisha umuhimu wa elimu ya watu wazima.

Jamii ya wamasai waliovalia mavazi yao ya kiutamaduni wakiwa wanafundishwa jinsi ya kushona katika eneo maalumu, ikiwa ni njia ya kuimarisha na kupitisha elimu kwa watu wazima itakayo wasaidia kujikwamua kiuchumi katika shughuli za mbalimbali katika jamii zao.

Watu wazima walioko darasani wakiwa makini kusoma kwa ajili ya kujifunza elimu hiyo, huku mwalimu akiwa amesimama na mwanamke mmoja ambaye yupo ubaoni anaandika ikiwa ni sehemu ya kujifunza kusoma au kuandika na hivyo kuimarisha uelewa wao.

Watu wazima waliokusanyika katika eneo maalumu ikiwa ni kikao kinachohusiana na uhamasishaji wa elimu kwa watu wazima, wakisikiliza kwa makini mafundisho na maelekezo yanayotolewa na msimamizi mmoja aliyesimama mbele yao.

Mwalimu wa kike amesimama mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi kwa utulivu, wakisikiliza kwa makini na kunakili mada ubaoni, hali hii inaonyesha jukumu muhimu la walimu katika kujenga misingi wa maarifa, na malezi bora kwa watoto katika jamii zao.

Vitabu mbali mbali vimepangwa ndani ya kabati kwa mpangilio unaovutia vikihusisha masomo ya msingi kama vile hesabu, lugha na maarifa ya jamii mpangilio huu huwezesha wanafunzi kupata maarifa kwa urahisi na kukukza uelewa wao katika hatua za awali za elimu.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo katika eneo la shule lenye mazingira ya kupendeza, huku uoto wa kijani ukiwa umetawala ikiwemo: maua, nyasi zilizokatwa vizuri pamoja na miti. Mazingira hayo yakiwa ni rafiki kwa ajili ya wanafunzi kuelewa masomo yao.

Maabara ya shule ya sekondari, iliyopangwa kwa mpangilio maalumu, ikiwa na vifaa vya majaribio pamoja na meza za kufanyia kazi kwa vitendo. Mazingira hayo yanamuwezesha mwanafunzi kujifunza sayansi kwa njia ya uzoefu, kuongeza uelewa na kuimarisha maarifa kitaaluma.

Kitabu cha baiolojia katika shule ya sekondari kilicho andikwa kwa lugha rahisi na kina picha za maelezo zinazo saidia wanafunzi kuelewa vizuri kuhusu mwili wa binadamu, mimea, wanyama na mazingira hivyo kuwajengea misingi thabiti na maarifa ya kisayansi pamoja na afya.

Mwalimu wa sekondari, amekaa ofisini akimfundisha mwanafunzi kwa utulivu, akimfafanulia mada muhimu kwa njia ya kina. Mazungumzo hayo ya ana kwa ana, yanaonyesha kujitolea kwa mwalimu katika kusaidia wanafunzi kuelewa masomo, na kujenga msingi bora wa kitaaluma.

Kitabu maalumu cha kemia kinachotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari, na hivyo kuboresha maarifa ya wanafunzi hao katika kujifunza masomo ya sayansi kwa kupitia muktadha huo uliowekwa kwa viwango vya hali ya juu; ili kuimarisha elimu ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari, iliyowekwa kwa mpangilio maalumu, ikiwa na meza za majaribio, vifaa vya kisayansi na kemikali salama kwa ajili ya wanafunzi kufanya mazoezi kwa vitendo ili kuongeza uelewa wao katika masomo ya sayansi, na kuwajengea misingi imara ya maarifa kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichosheheni vifaa vya kisasa, ikiwemo runinga za kusikiliizia; waasikiiza kwa makini maelekezo yanayotolewa na mkufunzi wao, aliyesimama mbele kwa ajili ya kuimarisha elimu yao katika ngazi hiyo ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba cha darasa chenye mandhari nzuri na rafiki kwa ajili ya kujifunza. Wakiwa wako makini wameshika kalamu wanaandika kwenye madaftari yao, huku wengine wakitumia vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta mpakato katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo katika chumba cha darasa, kila mmoja akiwa amekaa katika kiti chake, wanasikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, akiwa anatumia vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba kikubwa cha darasa; wakiwa kwenye viti na meza zao kwa makini wanafanya mtihani ikiwa ni sehemu ya kujipima uelewa katika elimu hiyo ya ngazi ya juu na hivyo kuwasaidia kufanikiwa katika safari yao ya maisha ya elimu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwemo katika chumba maalumu cha darasa, wakiwa wanafundishwa kupitia vifaa maalumu vya kisasa ikiwemo komputa na hivyo kuimarisha taaluma zao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakimsikiliza mkufunzi aliyopo mbele yao anayetoa mafunzo kupitia vifaa vya kisasa ikiwemo runinga kubwa na hivyo kuimarisha taaluma yao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa kwenye viti vyao wamekaa na kusikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi anayewafundisha, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha elimu yao ya ngazi ya juu.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu waliopo katika chumba kikubwa cha darasa kilichotengenezwa kwa mfumo wa kisasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuimarisha elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba maalumu cha darasa, wakiwa na kompyuta mpakato zilizopo mezani, wanajadiliana kwa makini katika kupeana mafunzo mbalimbali kwenye elimu yao ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo katika chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa, wakiwa katika maisha yao ya kila siku; hali inayoonyesha jinsi wanafunzi hao wavyuoni wanavyoishi kwa kushirikiana katika maeneo yao ya chuoni.

Wanafunzi mbalimbali waliopo katika chumba maalumu cha darasa ikiwa ni elimu ya chuoni, wapo wanasikiliza kwa makini mafundisho yanayotoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuimarisha uelewa wao katika elimu hiyo ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanashughulika na kifaa cha elekroniki kwa ajili ya kuimarisha uelewa wao katika matumizi ya nyenzo hizo, kwa kujifunza kwa ustadi wa kazi utakao wasaidia katika maisha ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa nguo maalumu; wakiwa ndani ya chumba cha darasa wamekaa kwa umakini na kutumia vifaa vilivyomo mezani vya kieletroniki, kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao kwa kutumia elimu hiyo ya vitendo.

Wanafunzi wa ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wamevaa mavazi rasmi ya kazi, wakitumia vifaa kama vile kompyuta mpakato , wapo kwa umakini wanapata na kufwata maelekezo ya mwalimu, huku baadhi wakiwa wanandika kwa njia ya kujifunza kwa vitendo , ili kuongeza ujuzi wa utaalamu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanatumia vifaa vilivyopo mezani kwa ajili ya kujifunza na kuimarisha elimu yao ya ufundi stadi, itakayowasaidia katika maisha ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti ya rangi ya blue iliyokolea, wakiwa katika chumba cha darasa wanatumia vifaa vya kielektroniki, vilivyopo mezani kwa lengo la kujifunza na kuongeza taaluma yao kwa ustadi kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wenye nyuso za furaha wanatumia vifaa kwa ajili ya ufundi stadi, wanaelekezwa na mkufunzi wao na wanasikiliza kwa makini kwa ajili ya kuongeza taaluma yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi maalum wakiwa ndani ya gari bovu wanaelekezwa jinsi ya kukumbana na kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayoweza kutokea katika jamii ikiwa ni ufundi wa magari na hivyo kuongeza taaluma yao itakayowasaidia kujiajiri au kuajiriwa katika maisha ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba kilichozungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakiwa wanasikiliza kwa makini na kuzingatia mafunzo wanaopewa juu ya matumizi ya vifaa hivyo kwa ajili ya kukuza ufundi wao wa ustadi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wamevaa makoti ya bluu yaliyo kolea. Wanatumia vifaa vilivyopo mezani kwa umakini ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa vitendo vinavyowawezesha kuajiliwa au kujiajiri wenyewe katika maisha ya kawaida.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliopo katika darasa lililopangiliwa vizuri, wakiwa wanasikiliza kwa makini, mafunzo yanayotolewa na mkufunzi wao, hivyo kuimarisha taaluma yao ya mafunzo katika vitendo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyopo ndani ya chumba maalum, akiwa ameshika mashine iliyopo mezani na kuthibitisha utendaji wa kazi kwa kutumia vifaa maalumu vinavyofanya kazi mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa mfumo wa mashine.

Wanafunzi pamoja na wakufunzi walioko ndani ya kalakanda maalumu katika chuo cha ustadi akiwa anaonesha ustadi wake katika matumizi ya vifaa pamoja na nyenzo, ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya vitendo katika elimu hio ya ustadi wa kazi.